Huyu kulingana mimi ni mfanyakazi wa serikali ambaye amevaa suti maridadi, bendera ya serikali iko nyuma yake mbili na amebeba kitabu ya Bibilia kwa mkono yake ya kulia. Anaapishwa ya kwamba atafanya kazi.

Chama hii ya hodi inajulikana ambayo kama ODM ni chama ambayo inaongoza wanahare na mtu kwa jina la Raila Odinga Omollo. Yeye amesumbua serikali sana kwa sababu yeye na watu wake wanasema tumeibiwa kura.

Watu wako kwa mstari refu sana ambaye inawasaidia wahudumiwe moja moja. Hapa kuna mfanyikazi wa serikali wamekaa wakiwa na tarakilishi zao.

Hawa ni wafanyakazi wa huduma. Wote wanalipwa na serikali kuu ya Kenya. Hawa wanafaa kuhudumia wateja bila malipo. Isitoshe wanafaa kupeana huduma za serikali kwa njia bora zaidi.

Mwanamke huyu ambaye mrembo sana amejianda na kuvaa vizuri. Lakini yeye ni mshabiki wa timu moja ambaye inachezanga humu nchini Kenya, inachezanga ligi ya Kenya kwa jina la Bandari, Badari ni jina la kiswahili.

Timu ya mpira ya mkono ya wanaume ambayo ni ya kutumia nguvu ambayo inajulikana kama rugby inacheza dhidi ya Uganda. Nao hawa ni Wakenya wamejitokeza kwa hamu na thamu ili washangilie Wakenya wenzao ambao wanaowawakilisha pale uwanjani.

Wakenya hawa wamejitokeza kwa wingi, wanaume na wanawake wote wako humu, walikuja kupata kura au kukata kura ili baadae wakati wa kuchagua wachague rais vizuri sana.

Wafanyikazi wa huduma wamekuja tele wote hapa, wanaume na wanawake wote. Huyu ambaye amesimama mbele ya tarakalisha anasomewa ya kwanza amefanya makosa. Huyu ndio mkubwa amevaa suti.

Hapa ni Huduma Kenya. Mahali hii inatoa huduma bora kwa waraia au wananchi wa Kenya na wanahudumiwa bila malipo. Asanti kwa serikali kuu ya Kenya ili kuleta.

Meza hiki husaidia wateja ambao wanakuja kuhudumiwa hapa , ukiingia lazima upitie hapa na lazima wanakupea ujumbe unafaa kwenda wapi na kuanza nini? Nayo hii meza shida yake kuu ni moja lazima ulipe pesa kama utasaidika hapa .

Hii ni timu ya mpira ya kadada ya wanawake ambao wameletwa hapa na wakapiga picha uwanjani. Wa kwaza wanataka kucheza mechi dhidi ya wanawake wenzako ambao ni timu ingine, humu nchini Kenya.

Hawa ambao wanavaa nguo ya kufanyia kazi mahakamani. Ambao mwanamke na mwanaume wanafuraha tele kwa sababu wamepata kazi lakini wanapishwa kwa jina ya mwenyezi Mungu wakinua Bibilia na Koran.

Kenya wamejitokeza wengi washabikia jamhuri la Kenya. Timu ya mpira ya kandanda ambayo wanajulikana kama Harambee Stars wanacheza dhidi ya South Africa nao hapa hawa wanashangililia ambayo wenye wanawashikilia.

Hapa ni benki kuu ya Kenya. Hii mahali inatoka pesa ya Kenya tele, kwa sababu ikitengenezwa inaletwa hapa ndio ipelekwe kwa sehemu zingine za nchi hii. Pesa hii hutumika kwa kufanya maendeleo.

Shabiki wa mpira ya kandanda wakenya hawa ambao niwashabiki ya timu ya Gor Mahia. Walijitokeza wengi humu uwanjani inaonyesha ya kwamba timu hii inauwezo kushinda ligi mzima kwa sababu ina washabiki.

Mwanamke huyu ambaye amevaa bendera ya Kenya, anaishangililia kwaza yeye kuwa mkenya. Yeye ni mshambiki wa timu wa kandanda wa Kenya na hawa wanacheza dhidi ya Uganda.

Mwanaume huyu ambaye amevaa kofia nyekendu, amejileta pale huduma kuhudumiwa na mwanamke mmoja apa ambaye anafanya kazi. kwa huduma, anapewa mshahara na serikali ili kuhudumia watu bila malipo .Naye huyu anajivunia kuwa mkenya.

Mwanaume huyu ambaye amevaa vizuri anashangaa kwamba anahudumiwa bila malipo kwa njia bora zaidi. Hana habari ya kwamba serikali inawalipa hawa watu ili wafanye huduma ya serikali ipatikane kwa njia.

Hawa ni waraiya na weingine ni waaskari ambao wamekuja hapa kuangalia mpira wa kandanda, timu ambayo inajulikana kama ulinzi wanakuja kucheza dhidi ya Gor Mahia ambao ni washindaji wa ligi kuu ya Kenya.

Rais wa jamhuri au taifa la Kenya bwana Wiliam Samoei Ruto anacheka hapa kama amevaa suti na mwanamke ambaye amevaa nguo rasmi ya kazi. Wanaonyesha kitabu kimoja nyekundu.

Mwanamke huyu ambaye amevaa hijabu au desturi ya kiwaislamu amepewa hongera leo na mkubwa wake mmoja huyu ambaye amevaa suti. Amefanya kazi yake vizuri kwa ujasiri.

Rais mustaafu wa jamhuri taifa la Kenya bwana Uhuru Muigai Kenyatta ambaye alikua kwa kiti miaka kumi iliyopita anatembea na rafiki yake kama anacheka na wamevaa nguo.

Hapa ni Huduma Kenya. Wanawake hawa ambao wamevaa na mwanaume ambao wamevaa nguo zinafanana, wote ni wafanyikazi wa Huduma Kenya. Hapa huwezi lipishwa pesa mingi na unapata huduma ya serikali kwa njia urahisi.

Askari huyu anaweka ulinzi wa kutosha na kuinyorosha watu kwa laini. Lazima ukae kwa mstari ndio uhudumiwe mmoja mmoja ili huduma ikuwe bora kwa kila mtu apewe wakati wake wa kusema mashida zake.

Wananchi wamejitokeza kwa wingi kwa sababu kuna wahudumu wa serikali. Si rahisi kupata huduma ya serikali kwa njia rahisi au bora zaidi kuliko hii kwa sababu huduma ya serikali inakuaga ngumu sana kuwatoshea wananchi wote mara moja.

Rais mustaafu wa jamhuri ya Kenya taifa hiki ambaye kwa majina anaitwa Uhuru Mwegai Kenyatta, pia babu yake alikuwa rais wa Kenya anaongelesha huyu ambaye amevaa nguo rasmi ya kazi.

Wanaume hawa watatu ni wakimbiaji au wa kuruka wote. Hawa wanawakilisha jamhuri ya Kenya katika mashindano ambayo wanashindana dhidi ya duniani watu tofauti ambao ni wakukimbia dunia zima wameletwa hapa.

Hawa ni wafanyakazi wa huduma ambao wanajivunia kazi ambayo waliwafanyia waraia au wananchi wa Kenya. Hii yote iko mbele ya mwanamke huyu ni vitambulisho vimetoka mpya.

Hawa ni mashambiki wa timu kwa jina la bandari, wanacheza dhidi ya gormahia na wanachezea uwanja wa kasarani mpira wa kandanda wa mguu. Wakishinda watapewa kikombe.

Rais mstaafu wa Jamhuri wa Kenya, Bwana Uhuru Muigai Kenyatta, anaongelesha na wafanyikazi wa serikali ambao wako nguo rasmi, wamevaa nguo rasmi ya kazi, huku mmoja wao akipo.

Hawa ni washabiki wa timu ya Gor Mahia ambayo ni timu moja ambayo inachezaga huku Kenya. Hawa watu ambao wamevaa nguo manjano kuna basi nyuma yao ambayo inabeba wachezaji ambao wanafaa kucheza.

Chama ambayo inapiga chama ile iko kwa kiti saa hii, chama ya raisi ya Ruto ambayo inapigwa na chama ambaye inaongozwa na mtu kwa jina la Raila Odinga Omolo ambaye alifanya kazi hapa.

Hii inasaidia wananchi au raia kupata huduma bora ya serikali kwa njia rahisi bila kusafiri au kulipa pesa. Hawa watu ambao wamevaa nguo nyeupe, wanaume na wanawake wanalipwa na serikali.

Hapa ni maji machafu ambayo zinatoka upande ya mto zikielekea ndani ya misituni. Maji hiki zimetegezwa kutegeneza maji zingine. Kuna pipu moja kubwa sana ya chuma ambayo ni ya serikali.

Wachezaji wa mpira wa kandanda ambao timu mbili wanakutana ana kwa ana ndani ya uwanja wa kasarani, moja ambayo imevaa nguo manjano ni timu ya Gor mahia, imewafunga hawa bao mbili.

Bidhaa hiki ambayo ilijengwa na serikali kupitia maji. Maji mbili tofauti maji ya kwanza ambazo zinaweza pita hapa ni maji kutoka mto ambayo inasafishwa na wanainchi wanaikunywa kama maji safi.

Hapa ni huduma Kenya ambao wanakusaidia kupata karatasi ya kuzaliwa au sherehe ya kuzaliwa na ya kifo. Mtu wako akifariki lazima uende hapa na uchukue karatsai ambayo inawakilisha.

Hapa kuna watu au shabiki ambao wanashangilia ya kwamba, wanaume hawa watatu mmoja ni mkenya lakini wale wawili ambao wamejichora usoni, si wakenya wale ni wazungu lakini wanashabikia mpira

Warembo wamejitokeza leo kwa njia maridadi sana, nguo safi, ambao hizi inatoa urembo zao, kwa sababu timu ambayo imebeba vikombe vingi sana humu nchini Kenya inacheza dhidi ya Ulinzi leo.

Hawa ni wafanyakazi wa serikali ya jamuhuri ya kenya ikiwemo rais wa jamuhuri ya kenya bwana William Samoei Ruto na naibu wa rais ambaye saizi aetolewa kazi kwa jina la Rigathi Gachagua.

Hao ni washabiki wa mpira wa kandanda wamejitokeza kwa wingi wamekuja humu uwanjani ili kuwashabiki na kuwashangililia timu ambayo walikua wanatamani kuishinda.

Mwanamke huyu ambaye amevaa nguo rasmi ambaye ameinua kitabu ya Biblia kwa mkono wake ya kulia anaapishwa na mwanamume huyu ambaye amevaa suti, kwamba atafanya kazi bora, uhuru na njia.

Timu mbili ya mpira ya kandanda humu nchini Kenya ya wanaume, timu ya Gor Mahia na timu ya Bandari wameutana leo uwanjani ana kwa ana. Timu hizi wa washambiki tofauti wana sifa humu nchini.

Tingatinga hii imechimba hii mahali shimo ambayo ni nyembamba kwa sababu inatengenza mtaro ya kupita maji. Maji zimeharibu huku ndani za manyumba na.

Haya wamejitokeza kwa wengi ili kupata huduma bora ya serikali. Hawa wanahudumiwa wote wa kike na kiume mahali mmoja lakini ndoo uhudumiwe lazima upige mstari na.

Mwanamke huyu ambaye anacheka akiwa amekaa mbele ya tarakalishi, ni mfanyakazi wa huduma. Na mwanamume huyu ambaye anamwambia apunguze hasira, ni mwenye amevaa suti, ni mkubwa wake ambaye anampa ujumbe ya kwamba anafaa kupunguza haraka mingi kazini.

Wakenya hawa wamekuja mahali ambayo pesa ya serikali au pesa ya nchini Kenya inatoka, wamekuja wahudumiwe kwa njia ya bora tofauti, kuna wenye wanataka kuweka pesa, na kuna wenye wanataka kutoa pesa.

Watu hawa wamepiga mstari refu sana kwa huduma ya serikali ya kukatiwa kura. Kila mtu anapewa kura na kukatiwa kura ili wakati wa uchaguzi achague kwa urahisi. Nao wao wanafikiria kuchagua rais nzuri ambao atawasaidia.

Hawa ni washabiki wa mpira wa kandanda wa jamhuri wa Kenya. Wamejitokeza kwa wingi wengine wamebeba bendera ya Kenya kwa sababu ,wa Kenya ambao ni watu kucheza mpira wa mkono wanaume wanacheza dhidi ya nchi.

Huyu ameifuga mbao dhidi ya timu ambao walikuwa wanacheza nayo. Sasa ni furaha tele na kuwashangilia. Wamekimbililia washambiki wao ili wapee furaha ya kutosha na hio inawasaidia washambiki warudi mara ya pili.

Watu hawa wamekuja ukitaka hudumu tofauti au wahudumiwe kwa njia tofauti bila malipo. Asante kwa serikali yao ambaye imeleta hii kitu na ikafanya kazi, kwa sababu bila hii hudumu ya serikali huwezi pata kwa urahisi.

Chama hiki ambayo imeshindana na karibu kila rais ambaye ameikalia ki, kiti humu nchini Kenya, kwa jina la ODM, ambayo inaongozwa jamaa kwa jina Raila Odinga Omollo. Chama hiki haijawahi shinda kiti ya urais.

Hii ni chama ambayo ilikuwa inaongozwa na jamaa kwa jina la Raila Odinga Amolo ambaye yeye saa hii ni mkubwa ya chama cha ODM au Kenya Kwanza, yoyote ile una.

Hawa kulingana na mimi wanaonyesha shukrani kwa huyu mwanamke mmoja kwa jina la mama Miradi kwa sababu amewaletea bidhaa ya kuwakiga jua na vitu tofauti kama upepo wakati ambao wanafanya biashara.

Huyu ni rais wa jamhuri wa Kenya ambaye ako kwa kiti saa hizi. Kwa majina anaitwa bwana Wiliam Samoei Ruto amevaa suti na wenzake mmoja kwa jina la Musalia Mudavadi wanaonyesha picha.

Jamaa ambaye kwa jina la Kalonzo Musyoka. Huyu mkenya ambaye amevaa suti amekuja na chama yake akiwa anataka kusimamia au kushindania kiti ya urais humu nchini.

Shabiki hawa wamejitokeza kwa wingi, timu ambayo ina sifa nzuri sana humu nchini kenya inajulikana kama Gor Mahia ambayo inacheza mpira wa kandanda. Wanacheza dhidi ya timu ya ulinzi.

Mfanyikazi huyu mwanamke ambaye amevaa miwani, yeye ni mfanyikazi wa huduma. Nawe hawa wote ambao wako na karatasi ya kuzaliwa ya watoto wao, ni wateja au wahudumu wenye wanafaa wahudumiwe na huyu.

Hawa ni timu ya mpira ya kiume ya kandanda. Mpira ya kandanda ambayo inachezwa na kiume, kwa jina la ulinzi. Hii alama ambayo imeandikwa kwa kifua KDF inawakilisha ulinzi ya nchini hii Kenya.

Raisi mstaafu wa jamhuri ya Kenya, bwana Uhuru Muigai Kenyatta, na bibi yake kwa jina Margaret Kenyatta. Anaapishwa kwa jina la mwenyezi mungu akibeba bibilia kwa mkono yake ya kulia.

Hapa ni huduma Kenya. Askari huyu wa kike anapata huduma bora ya serikali kwa urahisi bila kutembelea ofisi za serikali. Anakuja huduma na kuhudumiwa hawa ambayo ni wafanyikazi wa serikali.

Timu ya mpira ya mkono ya wanawake wanashindana, kuna timu moja ambayo imefaa nyekundu na ingine imefaa rangi tofauti. Sasa washabiki wamejileta kwa wingi wanataka.

Huyu mwanamke ambaye amevaa sare nyekundu anaongea na akiinua mkono wake wa kushoto naye wamama wamekaa nyuma yake wamevaa kofia ambayo ni nyekundu, inabeba ujumbe ya kusema tuko pamoja. Hii ni alama ya chama ambayo inajulikana kama kenya kwanza.

Hapa kuna sherehe kubwa sana. Hawa ni wafanyi kazi wa serikali wa Jamhuri wa Kenya. Huyu ambaye anamsalimia mwanamke, na ye mwanamke anataka kumsalimia pia, wote ni wafanyi kazi wa serikali.

Huyu ni mteja au Mkenya ambaye amejileta ahudumiwe pale Huduma Kenya. Anafaa kuhudumiwa kwa njia bora zaidi kwa sababu yeye ni Mkenya na ako na haki ya kuhudumiwa.

Mwanamke huyu ambaye akiwa amevaa manguo rasmi yeye ni mfanyakazi ya serikali. Serikali kuu ya Kenya analipwa mshahara mzuri sana kwa sababu anacheo na yeye amesimama mbele ya wafanyikazi akiwahotubia.

Hawa ni wafanyakazi wa huduma ambao wanangojea wahudumu au wateja ambao walikuwa wanafaa kuwahudumia, wale ni wakenya kwa sababu wanafanya kwa sababu yao wahuduma.

Hii ni timu ya mpira ya wanawake ya mkono. Hawa ni wachezaji, wengine wako kwa uwanjani hawa wanapumzika na wanashangililia na kuwapea morale wenzao ambao wako kwa uwanjani wafuge bao bora.

Hawa wanafanya mazoezi za kukimbia kwa sababu wako na mechi dhidi ya Gor Mahia. Isitoshe, hawa wanaume ambao wamejiandaa kwa mnadhamu wanafaa kushinda timu hiyo. Wakishindwa na hawa washarike, lazima warudie mechi.

Mahali hii imejengwa kwa kifahari. Wanasema, kuendeleza huduma bora, yaani wanamaanisha kuipata huduma ya serikali kwa njia bora zaidi.

Ni Huduma Kenya. Mahali hiki husaidia wakenya kupata huduma ya serikali kuu kwa njia bora na rahisi sana. Bila kusafiri na kuenda kwingine unapata huduma hizi katika county yako kwa njia rahisi.

Washabiki wa timu ya Gor Mahia wako nchi ni Ke nya wamejitokeza kwa wingi. Gor Mahia inacheza dhidi ya Bandari Stars humu nchini Kenya ligi. Huku mpira ya kandanda imwewashinda watu.

Hapa kuna maji machafu ambao zinapita, chini au kwa shimo ambayo ilichimbwa ili zipitie, juu yao kuna pipe ambayo imebeba maji na ni ya chuma, bidhaaa hizo hutengenezwa na serikali.

Hawa ni mashambiki ya timu ya Gor mahia ambao wamekuja kwa wingi wakivaa nguo rasmi ya timu hiyo. Wamechoma vitu na kuandamana kwa sababu wamekosewa heshima na waaskari.

Mwaume huyu ambaye amevaa nguo nyeupe yeye ni mfanyakazi mkuu wa huduma, naye hawa wengine, ambao pia wamefunika mdomo ni wafanyakazi, isipokua mmoja ambaye anashikilia kitambulisho, yeye ni mteja ambaye amekuja kuhudumiwa na amepata uhudumu yake.

Watu hawa ni wakenya wa raia wa nchini ya kenya wanashangililia kwa sababu wakati hii, ilikua chama ya rais mstaafu ambaye amefariki. Bwana Moi Kibaki alikua anafanya kazi na chama yake.

Hapa ni kando ya barabara ambao kuna takataka mingi sana. Mvua imenyesha na kuna matope na takataka zimeshikana. Hii inaleta shida kwa wananchi kwa sababu inaweza kuleta ugonjwa.

Hapa ni Huduma Kenya ambao wakenya wanahudumiwa kama wateja, haijalishi kabila au kwenye unatoka bora ukue mkenya na ukue na kitambulisho, basi unahudumiwa bila malipo.

Hawa wanao, wanaohudumiwa ni wafanyi kazi wa serikali ili wapate kitambulisho. Hiyo kitu nyeusi hapo ambaye ni ya kufuta, ni ya kuwachukulia vidole yao ili wakatiwe vitambulisho vizuri.

Wahenga na waheguzi wanasema mwenye nia hachoki. Naye huyu mwanaume umeamua kufanya mazoezi ili baadaye akianza kushindana na mwenzake ambao wanacheza na mchezo kama yake, awashinde kwa njia rahisi sana.

Mwanapolisi huyu anashangaa kuona hapa na hawa watu penye wamepewa mawaidha na kufanya kazi vizuri wanafanya kwa sababu alikuwa anajua kupata kitambulisho mbeleni ilikuwa shida, lakini saa hizi wakati huduma imekuja kupata kitambulisho ni rahisi sana.

Mwanamume huyu ambaye amevaa nyeupe na wengine wote hapa ni wafanyakazi wa huduma. Wanaangalia tarehe na kwangoja malipo zao. Serikali imechelewesha mshahara mwaka hii, sijui kwa nini, lakini kuna sababu.

Mpira ya kandanda hawa watu ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Wako uwanja wengine wanafanya mazoezi na wengine wako tayari kucheza mechi. Wamejihamu kwa njia bora zaidi ya kushinda.

Hapa ni huduma kenya ambapo wakenya wanahudumiwa bila malipo. Vitu ambayo unaweza kulipia hapa ni vidogo vidogo za ushuru, ambayo unaweza kuitishwa shilingi hamsini au mia moja, hakuna malipo zaidi ya pale.

Timu ya mpira ya kadanda ya wanaume wanashangalia kwa sababu wamefunga bao kwa dhidi ya timu ambayo walikuwa wanacheza nayo. Hawa wakona bao mbili wale wakona sufuri.

Wateja hawa wamejitokeza kwa wingi ili wapate hudumu za serikali kwa njia bora zaidi kwasababu huwezi tembelelea ofisi za serikali kila mara kusaidika. Serikali imejenga hii mahali na kuajiri watu ambao wakona ujuzi ya kufanya hii kazi.

Hawa ni washapiki wa mpira ya mkono ya timu ambayo inawakilisha Kenya duniani, kucheza mpira ya mkono. Nayo huyu mwanaume ambaye amefaa miwani yeye si mkenya huyu ni mzungu kutoka Ulaya.

Hawa wananchi wamekutana mahali ya kupata pesa. Wengine wana nia ya kutoa pesa na wengine wana nia ya kuweka pesa, lakini wote wamepiga mstari ku, ku, wakikaa chini. Kwa sababu watu ni wengi, hakuna mtu anaweza kuhudumiwa bila mwenzake kuhudumiwa.

Hawa ni wafanyikazi wa serikali ambao wamekuja hudumia raia njia tofauti. Njia hii kikubwa kabisa ya mbao iliyowaleta hapa ni kuwakatia au kuwapee hao watu vitambulisho ya kutembea na nchi.

Katikati ya huduma kenya kila kaunti ina hii meza. Meza hii ni meza ya ujumbe ukiingia lazima upitie kwa hii meza inakusaidia unafaa kwenda upande gani ndoo huduma.

Hawa ni mpira imewaleta pamoja uwanja kuu ya humu nchini Kenya ambayo inaojulikana kama Nyayo. Uwanja wa Nyayo ndoo wamekutana ili wafanye ushabiki na ushangililio ya timu ambayo wanapenda.

Mwanamke huyu mrembo ni mfanyikazi wa serikali upande wa kuhudumia wanainchi. Yeye hukai mahali wananchi wakuje kwa wengi kama huyu ambaye amevaa zuti mwanaume wanahudumia bila malipo nayo serikali inasimamia malipo ya hawa.

Wakenya wamejitokeza kwa wingi wanafuraha tele na kuwashambikia vijana wao ambao wanacheza dhidi ya Tanzania. Vijana hawa ambao wanacheza mpira ya mkono huwa wanashinda kila mara.